Banda la soko likiwa na mizigo ya dawa za asili na bidhaa za kienyeji. Meza imesheheni mizizi iliyokaushwa, miti shamba, chupa zilizojaa unga au vitu vilivyokobolewa pamoja na pakiti za bluu. Panga limeegemezwa katikati ya vitu ikiashiria matumizi ya moja kwa moja au utayarishaji wa bidhaa hizi. Mandhari ya nyuma ina muundo wa mbao wa rangi ya bluu na kitambaa chekundu ikiipa picha mazingira ya soko la wazi lenye shughuli nyingi.

Watoto wawili wanachota maji kutoka kwenye kijito chenye uchafu na takataka wakiwa na vyombo vya plastiki. Maji yanayonekana ni machafu yakionyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi na adhari za uchafuzi wa mazingira.

Juhudi za hope core katika kuhakikisha upatikanaji wa maji safi kwa jamii. Tangazo kwenye tanki la maji linaeleza wazi mchango huo, huku watoto watatu waliovaa sare za shule wakionekana wakitumia bomba la tanki hilo kujaza chupa ya maji. Tanki linaegemezwa juu ya jukwaa la mbao na kuna bomba limeunganishwa upande mmoja. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jengo lenye madirisha na mti, likipa picha mazingira ya shule au kituo cha jamii.

Kikundi hiki cha watu waliovaa sare za mashati ya kijani na vesti za bluu, kinashikilia vifaa vya kielektroniki huenda ni tablets au simu. Mandhari inaonyesha eneo la wazi lenye miti na jengo kwa mbali ikidokeza kuwa wako katika mazingira ya kijamii au ya kazi ya nje.

Chupa ya dawa imeandikwa MMR inayomaanisha chanjo dhidi ya surua, matumbo itumbwi, na rubella. Imewekwa karibu na sindano na pamba, ikiashiria maandalizi ya kuundunga mgonjwa. Dawa imewekewa alama ERG-ONLY , ikionyesha kuwa ni ya agizo la daktari pekee. Mazingira haya yanaashiria hatua ya kutoa chanjo kwa ajili ya kinga dhidi ya magonjwa hayo matatu.

Barabara iliyofurika maji. Gari aina ya pickup na basi vinajaribu kupita katikati ya maji yaliyofunika sehemu kubwa ya eneo hilo. Nyuma kuna miti na uzio, ikiashiria kuwa huenda ni eneo la makazi au karibu na bustani. Hali hii inaonekana kuwa ya dharura; huenda kutokana na mvua kubwa au maafa ya kiasili na inatoa taswira ya changamoto za miundombinu ya mijini katika kukabiliana na hali ya hewa kali.

Hii chanjo ya homa ya manjano ni kutoka Institute Pasteur Dakar. Ndani ya boksi kuna chupa za dozi zinazohifadhiwa kwa uangalifu, pamoja na karatasi za maelekezo kuhusu namna ya kutumia chanjo hiyo, kuhifadhi, na kiasi sahihi cha kutoa kwa mgonjwa. Chanjo hii ni muhimu sana kwa kudhibiti mlipuko wa homa ya manjano hususan maeneo yenye hatari kubwa kama Afrika mashariki na Afrika magharibi.

Mtoto amelazwa ndani ya incubator , juu ya blanketi yenye michoro. Muhudumu wa afya aliyevalia sare za blue , anatumia stethoscope kuchunguza mapigo ya moyo. Vifaa vya ufuatiliaji vimeunganishwa kwa mtoto, vinavyoashiria uangalizi wa hali ya juu katika mazingira ya tiba ya watoto wachanga.

Hali ya hatari ya miundombinu baada ya majanga ya asili barabara imeharibika vibaya. Sehemu kubwa ya lami ikikosekana huku watu wachache wakisimama kando kando wakitathmini uharibifu. Mabati ya maji na udongo, pamoja na uzio ya chuma uliopinda, vinatoa ushahidi wa mafuriko au mmomonyoko mkali ulioathiri eneo hilo.

Umati wa watu wa rika tofauti wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki katika mazingira ya wazi, wakionekana kushiriki tukio la kijamii. Wengi wao wamevaa barakoa na wameinua mikono juu, ishara ya kuonyesha mshikamano kufurahia au kushiriki katika hoja fulani. Nyuma kuna ukuta wa mawe, paa jekundu, na miti inayozunguka eneo hilo.

Picha inaonyesha dawa za kienyeji, chupa za kahawia zilizoandikwa Mtiki nguvu za kiume na container jeupe lililoandikwa Mkoko Chakari yangu. Zimetengenezwa kutokana na mimea na hutumika kuongeza nguvu za kiume na kusaidia afya ya uzazi kwa njia ya tiba mbadala. Zinapatikana kama virutubisho vya asili.

Changamoto za mijini wakati wa mafuriko ni magari ya aina mbalimbali rickshaw tatu, gari nyeupe ya Toyota, na skuta ya buluu yanapambana na maji yaliyojaa barabarani. Watu wanaendelea na shughuli zao licha ya mazingira magumu, wakionyesha ustahimilivu wa kila siku.

Watalamu waliovaa mavazi kamili ya kujikinga, wanashughulikia mwili uliolazwa ndani ya gari nyekundu, aina ya pick-up . Wako kwenye barabara ya udongo, katika maeneo ya mashambani, na baadhi yao wamebeba mitungi ya dawa, kwa ajili ya kuondoa hatari ya maambukizi. Mandhari inaonyesha hali ya tahadhari ya kiafya, inayoweza kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa hatari.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, akiwa amefunikwa kwa kitambaa cha kinga cha blue . Mtaalamu wa meno, aliyevalia sare za blue na glavu, anatumia kifaa cha matibabu kinachoweza kuwa mwangaza wa kuponya, au kifaa cha kuchimba, kuhudumia sehemu ya ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mwanga wa blue unaangazia eneo hilo, ishara ya matibabu yanayotumia teknolojia ya kuimarisha nyenzo za meno.

Timu ya madaktari waliovaa mavazi ya upasuaji, wanamfanyia mgonjwa upasuaji kwenye chumba cha upasuaji kilichojaa vifaa vya kisasa. Kuna skrini kubwa ikionyesha taarifa muhimu za kimatibabu na mazingira ni safi na ya kitaalamu ikiashiria shughuli ya kitabibu ya hali ya juu.

Vifaa vya tiba vinavyoonekana ni pamoja na chupa ya chanjo ya homa ya manjano yenye maandishi yellow fever vaccine . Sindano lenye kofia ya rangi ya machungwa, glavu ya buluu, chupa ya vidonge na chupa nyingine nyeupe. Mpangilio huu unaonyesha hatua za maandalizi ya kutoa chanjo dhidi ya homa ya manjano kwa lengo la kuzuia maambukizi.

Mtu ameketi kwenye kiti cha buluu akiwa amevaa nguo ya hospitali na anambeba mtoto mchanga aliyezaliwa aliyefungwa blanketi cheupe. Mazingira ni ya hospitali na picha hii inaonyesha upendo, uangalizi na mwanzo wa maisha mapya. Inaweza kutumika kuwakilisha huduma za afya ya mama na mtoto.

Darasa lenye wanafunzi watisa limejaa utulivu, kila mmoja akiwa ameketi kwenye dawati lake. Mwalimu aliyesimama mbele ya ubao wa chaki, anaonekana kufundisha mada za hesabu kama kujumlisha, kutoa, kuzidisha na kugawa. Wanafunzi wamevaa sare za samawati na waridi, wakimsikiliza kwa makini. Ubao umeandikwa kwa chaki na mwalimu amevaa barakoa, ikiashiria tahadhari ya kiafya darasani.